Mimea midogo ikiwa ndani ya miundo ya wima. Kila mmea umewekwa kwenye kikapu kidogo cheusi ndani ya shimo kwenye nguzo nyeupe. Inaonekana kuwa kijani kibichi na yenye afya. Huu ni mfumo usiotumia udongo.

Mfumo wa bustani usiotumia udongo una mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyowekwa juu ya maji. Yanatiririka kutoka kwenye bomba moja kuenda kwenye chombo kingine yakiunda mapofu. Kwa nyuma kuna mimea mingine mirefu iliyopandwa kwenye sufuria. Hali inaonekana kuwa ya bustani ya kisasa.

Mazao ya saladi yanastawi kwenye sufuria. Maji yanaonekana ndani ya sufuria. Mfumo wa kilimo usio tumia udongo unatumika. Majani ni mabichi. Yanaonyesha ukuaji mzuri. Hali ya kilimo inaonekana nzuri ya kisasa.

Shamba kubwa la kisasa, lililopandwa saladi kwa kutumia mfumo wa kulima usiotumia udongo. Mimea ya kijani kibichi, imepandwa kwenye mabomba meupe. Shamba linaonekana kuwa chini ya wavu, likiashiria kilimo bora.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Miundo ya mbao inaunga mkono mabomba hayo, Njia hii huruhusu mimea kukua bila udongo. Ni teknolojia bunifu inayohifadhi maji.

Mboga za kijani kibichi zinaonekana zikistawi vizuri na kunawiri katika mabomba meupe ya mfumo usiotumia udongo. Zimeng'aa mizizi vikionyesha ukulima wa kisasa.

Mfumo wa bustani usiotumia udongo, ambao mimea midogo kadhaa imepandwa kwenye sufuria nyeusi, zilizowekwa kwenye chombo cha buluu. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi. Chombo hicho kina bomba na pampu ndogo nyeusi.

Shamba kubwa la mboga lenye kabeji zenye majani mabichi ambazo zimepangwa katika safu ndefu na zinaonekana vizuri. Udongo ni mwekundu; unaashiria rotuba. Kwa mbali, kuna majengo machache na miti. Mboga hizi zinaonekana kuwa tayari kuvunwa.

Shamba kubwa la mboga. Mimea ya kabichi imepangwa kwa mistari ikionyesha utunzaji mzuri. Mbali kidogo kuna barabara ya vumbi inayopanda kilima. Anga linaonekana wazi likionyesha hali nzuri kwa kilimo.

Ng'ombe wengi ndani ya banda, wana rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama kwa safu ndefu, sakafu ya banda ina matope. Kuna feni zilizoning'inia juu. Mwanga wa jua unaingia kupitia paa. Shamba hili linaonekana kuwa la kisasa.

Ngombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wamefungwa kwenye vibanda vya kulisha wakila. Wamepangwa kwa safu ndefu Kila mmoja akiwa na nafasi yake. Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji labda katika shamba la maziwa.

Chafu nyingi nyeupe za kilimo zimejengwa mfululizo. Zimejengwa kwenye mteremko wa kilima chenye miti. Ndani ya chafu kuna mimea midogo. Anga lina mawingu kidogo.

Shamba limeandaliwa kupanda mimea. Mistari ya kumwagilia imewekwa. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda. Teknolojia ya kisasa inatumika. Nyasi kidogo inakua pembeni. Hali ya kilimo inaonekana vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani mimea midogo imepandwa kwenye safu. Bomba kuu jeupe linaendesha katikati huku mabomba madogo meusi yakitoka kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo.

Bustani ndogo. Mimea ya kijani imepandwa kwenye mistari. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji katikati. Udongo unaonekana kuwa kavu. Vipande vya mawe vidogo, vimetawanyika ardhini. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu inaashiria kilimo.

Bustani yenye vitanda vya mbao vilivyopandwa mimea michanga. Kuna mfumo wa umwagiliaji kwa matone iliyowekwa kwenye kila kitanda. Njia ya mawe zimetengenezwa kati ya vitanda.

Shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Katikati kuna mfumo wa umwagiliaji. Bomba refu jeupe likitoa maji kwenye udongo. Maji yanarushwa pande zote yakinyunyiza mimea. Anga ni bluu na linaonekana wazi.

Shamba linanyunyiziwa maji, mimea midogo imepandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba unaonekana wazi, maji yanatoka kwa nguvu na ardhi naonekana yenye unyevu, miti michache inasimama mbali.

Mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kila mmea umewekwa bomba ndogi jeusi la kumwagilia maji. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na umeandaliwa vizuri kwa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye safu. Bomba jeusi liko likipitisha maji na kuna mtandazo mweusi chini ya mimea. Udongo unaonekana mkavu kiasi.

Shamba lenye udongo mwekundu ambapo mimea michache ya kijani imepandwa katika mistari, bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likipita karibu na kila mmea, ina stawi vizuri kuonyesha ukulima bora.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mabomba meusi yamelala kando ya mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Udondo mwekundu unaonekana wazi. Njia hiyo ya kilimo husaidia kuhifadhi maji.

Shamba likimwagiliwa maji. Yanatiririka katikati ya safu za mimea ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na matope na mwangaza wa jua unaonekana juu ya maji. Kuna bomba jeupe chini.

Shamba kubwa linamwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya unyunyiziaji. Rafu za mimea midogo inaonekana vikimea kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mfumo wa kunyunyiza maji imewekwa shambani ikitoa maji kwa shinikizo la juu na mvuke wa maji unaonekana angani. Nyuma kuna miti ikionyesha mazingira ya kilimo.